Meno ya bandia ikiwa yameishaandaliwa vizuri kwa ajili ya kuwahudumia watu wanaohitaji meno baada ya kutoa meno yao ya asili, mwanamke akiwa ametabasamu huku mganga akiwa anajaribu kubebea jiko litakalofiti katika kinywa chake.

Nyumba zilizoathiriwa na mvua kali zilizonyesha. Huku zikiwa zimetoa vitu ndani. Maji hayo ni mengi yamekusanya takataka chafu hali inayoweza kusababisha hatari ya kiafya kama magonjwa ya kipindupindu, homa ya matumbo, kuhara na kuenea kwa urahisi katika nyanzo hivyo vya maji yaliyokuwa machafu.

Watu wakipanda miti, wanaume wameweka mikono kwa pamoja wakiashiria ushirikiano kupanda miti. Miti hiyo inahusu uhusiano kati ya mazingira tunayoishi na afya yetu kama binadamu, mazingira ni mazuri katika kupanda miti huleta hewa safi.

Wauguzi idara ya afya wakiwa waganga na wauguzi wamesimama wengine wamechuchumaa, wakiwa katika bango lililoandikwa "Nyabageni". Watumishi hawa wa afya wakiwa wanafanya kazi za kitabibu katika jamii, ikiwa pamoja na matibabu, kinga na elimu ya afya.

Muuguzi akiwa ndani ya chumba maalumu, akiwa amevaa koti jeupe la kiuguzi, akiandaa vifaa kwa ajili ya kwenda kuwatibia wagonjwa kama; pamba na sufu kwa ajili ya kusafishia vidonda, katika chumba hicho maalumu cha maandalizi.

Mwanamke akiwa katika hodi ya kujifungulia; tayari ameshika mtoto wake mchanga mkononi akifurahi kumuona mwanae huyo, huku akiwa mwenye furaha na afya njema inayopendeza na inayotia matumaini.

Kituo cha afya kinachotoa huduma ya mama na mtoto, katika maendeleo ya ukuaji wa mtoto, mama mmoja amesimama amemshika mwanae, na kadi ya maendeleo ya mtoto katika ukuaji wake, kufuatilia lishe na chanjo anazotakiwa kupata mtoto katika umri mdogo.

Wauguzi wakiwa katika chumba maalumu cha joto, mtoto aliyezaliwa kabla ya kufikisha umri akiwekwa ili aweze kutimiza miezi tisa, akipata huduma bora inayoweza kumsaidia kukua na kufikia miezi kadiri ilivyopangwa.

Duka la dawa za binadamu kukiwa na mashelfu mawili matatu, dawa zimepangwa humo aina tofauti tofauti zikiwa dawa za mafua, homa na maleria, tumbo, kwa ajili ya biandamu kumtibu anapopata matatizo.

Wauguzi wawili wakiwa katika mitaa, wakitoa huduma za afya za wazi wasichana wawili wanaopewa vidonge na glasi nyeupe mikononi, huku muuguzi mmoja mwanamke akitoa maelekezo namna gani dawa hizo zinaweza kuwasadia katika afya zao.

Bakuli zilizobeba dawa mbalimbali za miti shamba ambazo dawa za asili zinatengenezwa kutoka kwenye mimea, miti, wanyama na madini; ambazo zinatumika katika jamii miaka mingi kutibu maradhi mbalimbali.